Mashamba makubwa yamepangwa kwa mistari mirefu, yakionyesha vitalu vya mimea vilivyopandwa kwa utaratibu. Mimea hii ni ndogo inaonekana kukua vizuri, ikipokea virutubisho muhimu kwa ukuaji wake. Muundo huu wa kisasa unawezesha kilimo cha mazao, kwa ufanisi.

Mimea ya kijani kibichi inaonekana ikiwa kwenye mfumo wa hydroponics . Imeotesha kwenye mabomba meupe yenye matunda, ikionyesha mbinu ya kilimo isiyohitaji udongo. Majani yanaonekana kuwa na afya na yamejaa kuashiria ukuaji mzuri. Mfumo huu unaonyesha njia ya kisasa na bora ya kulima mboga.

Vichipukizi vidogo vya mimea vimepandwa kwenye mirija nyeupe yenye mashimo vikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponic . Baadhi ya mimea inaonekana kustawi vizuri huku mingine ikionyesha dalili za udhaifu. Kuna ndoo nyeupe iliyo wazi na vijiti kadhaa upande wa kulia.

Picha hii inaonyesha mimea ikiwa imepandwa kwenye vitanda maalum vya kilimo cha kisasa. Majani ya saladi yenye rangi ya kijani kibichi na mimea mingine ya bustani inakua vizuri. Mfumo wa umwangiliaji unaonekana ukihakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Picha inaonyesha chafu cha kisasa cha bustani. Mimea ya kijani imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matunda. Nguzo za mbao zinaunga mkono paa la chafu. Hii ni mfumo wa kilimo cha hydroponics unaotumia maji badala ya udongo.

Mbegu ndogo za mimea zimepandwa kwenye vitalu vyeupe vya povu zikikuwa. Vitalu hivi vimepangwa juu ya kreti nyekundu zikionyesha mfumo wa kilimo cha hydroponics . Mimea hii inakuwa kwa afya ikipokea virutubisho muhimu kwa ukuaji wake.

Miche ya kijani , na kahawia inakua kwenye mfumo wa kilimo wima, uliotengenezwa kwa chombo cheupe. Majani yanaonekana kuwa safi, na yenye afya, yakionyehsa ukuaji mzuri. Mfumo huu unaonyesha mbinu bunifu ya kilimo cha kisasa inayotumia nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics unatumika kukuza mimea. Mimea michanga imepandwa kwenye vyombo vyeupe vilivyopangwa juu ya kila kimoja. Povu la kijani na mimea linaonekana sehemu ya juu. Hii inaonyesha njia ya kisasa ya kulima bila udongo.

Mimea michanga imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye mfumo wa kisasa wa hydroponics . Ikiashiria kilimo cha ndani maji yanazunguka kwenye mifereji meupe yakitoa virutubisho muhimu kwa mimea. Tanki la maji limekaa chini likisaidia mfumo mzima wa umwagiliaji.

Mimea midogo imepandwa kwenye nyungu vidogo na kuwekwa kwenye mabomba mawili ya kijivu. Kila mmea unaonekana ukinywa maji kutoka kwenye mfumo huu. Mpangilio huu unaonyesha mbinu ya kilimo cha hydrophonics ambapo mimea inakuzwa bila udongo.

Mwanamke amesimama shambani akichuma matunda ya kahawa yaliyoiva. Mimea ya kahawa imejaa matunda mekundu na ya kijani ikionyesha mavuno tele. Anga la blue na miti kwa mbali vinaonyesha mazingira tulivu na yenye uzalishaji.

Matunda ya nyanya yameungana kwenye mashamba marefu yakining'inia kutoka kwenye matawi yaliyopangwa. Baadhi ya nyanya zimeiva na kuwa nyekundu, huku zingine zikiwa bado mbichi na kijani. Hali hii inaonyesha ukuaji wa nyanya, ndani ya bustani au shamba la kisasa.

Shamba kubwa la nafaka linaonekana likiwa limevunwa na mashine kubwa ya kisasa, inayopakia mazao kwenye trela. Sehemu ya shamba tayari imevunwa, ikionyesha udongo wenye alama za matairi.

Eneo kubwa la mashamba linaonekana likilimwa na trekta. Mkulima anaendesha trekta huku akivuruga udongo na plau. Mtu mwingine amesimama karibu akitazama shughuli ya kilimo. Anga ni bluu na mawingu machache.

Bwana mmoja anashughulika na magunia makubwa ya vitunguu, akivichagua na kuvipanga. Vitunguu vya aina mbili tofauti vyekundu na vya kahawia vimetawanyika sakafuni vikionyesha mavuno mengi. Mikono yake inaonekana ikifanya kazi kwa bidii ikichagua vitunguu bora zaidi.

Kilimo kinafanyika katika shamba kubwa, trekta la kijani likitumika kulima mistari mirefu ya mimea midogo. Udongo unaonekana umepangwa vizuri ukitengeneza safu zinazofanana. Ni mandhari ya kilimo cha kisasa, ikionyesha matumizi ya mashine katika uzalishaji wa mazao.

Mashamba ya kijani kibichi yamefunikwa na muundo wa chafu. Mimea midogo inaonekana ikistawi vizuri chini ya ulinzi. Jua linazama upande mmoja likiangazia mimea kwa mwangaza wa dhahabu. Hali hii inaashiria kilimo cha kisasa chenye tija.

Shamba kubwa la mananasi linaonekana likiwa limejaa mimea iliyokomaa. Mananasi yaliyoiva yanaonekana yaking'aa katikati ya majani marefu. Mandhari ya nyuma inaonyesha kilimo kikubwa kilichofunikwa na mimea hiyo, ikionyesha ukubwa wa shamba. Anga linaonekana kuwa wazi na nyepesi likionyesha hali nzuri ya hewa kwa kilimo.

Ndani ya chafu, mimea ya kuberi imepangwa kwa mistari mirefu na nadhifu. Kila mstari wa mimea unakaa vizuri, na baadhi ya matunda yanaonekana tayari. Njia ndefu katikati ya mimea inaongoza mbali ikionyesha upana wa shamba hilo.

Ng'ombe weusi na weupe wamekusanyika ndani ya zizi. Wengi wamelala chini wakionyesha utulivu. Miundo ya chuma imeundwa kuwatenganisha na kuwaweka salama. Hii inaonyesha eneo la ufugaji wa ng'ombe wa kisasa.

Ng'ombe wengi weusi na weupe wamejipanga kwenye vituo vya kukamua. Wamesimama kwenye sehemu iliyo na maji au tope. Miundo ya chuma imewekwa ili kuwasaidia wakati wa kukamua. Hili linaonekana kuwa shamba kubwa la kisasa la ng'ombe wa maziwa.

Nyanya nyingi nyekundu zinasafirishwa kwenye mkanda wa kiwandani unaosonga. Baadhi ya nyanya chache za rangi ya kijani njano zimechanganyikiwa miongoni mwa rundo hilo. Chini ya mkanda matawi na majani yaliyotanganishwa na nyanya yanaonekana kuashiria mchakato wa kuchakata.

Ng'ombe mweusi na mweupe wamejipanga kwenye zizi. Wamesimama kwenye sehemu ngumu chini ya paa. Miundo ya chuma imeundwa kuwashikilia. Huu ni mfumo wa kisasa wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Shamba hili limelimwa vizuri ndani ya jumba la kioo. Mimea imepangiliwa kwa safu ndefu ikionyesha utaratibu mzuri. Majani yamemea yanaonekana yakiwa na afya na yamejaa uhai. Nuru ya jua imepenya kupitia paa likistawisha mazao.

Nyumba ya kitalu imefunikwa kwa nyenzo ya plastiki. Ndani yake mimea midogo imepandwa kwa mistari mirefu. Udongo umefunikwa kwa plastiki nyeusi ili kudhibiti magugu. Hii inaonekana kuwa shamba la kisasa la matunda au mboga.

Shamba kubwa la kijani linaonekana likinyunyiziwa maji na mifumo ya umwagiliaji. Maji yanarushwa angani kwa nguvu yakitua kwa upole kwa mimea iliyopangwa katika mistari. Mandhari ya nyuma yanaonyesha milima yenye miti ikionyesha mazingira asili. Hali hii inaashiria kilimo chenye tija kinachotumia teknolojia ya umwagiliaji.

Kuna mistari ya mimea midogo imepandwa kwenye udongo. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamepangwa kando ya mimea. Udongo una mawe madogo madogo na unaonekana umepandwa hivi karibuni. Hii ni bustani ndogo au shamba la majaribio kilimoni.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu limeandaliwa kwa kilimo likionyesha mistari mirefu ya mimea midogo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha maji kando ya mistari ukionyesha juhudi za kuhakikisha ukuaji wa mazao. Kivuli cha mtu kinaonekana kwenye udongo kikionyesha uwepo wa mkulima.

Shamba lenye udongo mwekundu, linaonekana likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwa safu ndefu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa sambamba na safu za mimea, ukihakikisha maji yanawafikia moja kwa moja. Udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi lakini umelainishwa kwa ajili ya kilimo. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumika kuokoa maji.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani linaoenekana likinyeshwa maji, bomba jeupe refu linaelekea umbali likitoa maji kupitia matundu yake madogo. Maji yanatiririka kwenye udongo wenye unyevu yakipendekeza mfumo wa umwagiliaji.

Shamba kubwa limepandwa mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Mfumo. huu wa umwangiliaji wa matone unaojumuisha mabomba meusi unapitishwa sambamba na safu za mimea. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwa mbali.

Shamba dogo la bustani linaonekana likiwa na mimea michache iliyopandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa, ukitoa maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba, tayari kwa ukuaji wa mimea.

Shamba kubwa la nyanya linaonekana likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwa safu ndefu. Kila mmea umefungwa kwenye fito ndefu za mbao zikionyesha mkakati wa kusaidia ukuaji. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa ukihakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Hii inaashiria kilimo cha kisasa cha nyanya labda hapa Kiambu County .

Mirija myeusi ya umwagiliaji imelazwa kwenye udongo wenye rutuba, ikipitisha maji kwa mimea midogo iliyopandwa. Mimea hii michanga yenye majani marefu, inaonekana kukua vizuri, ikinufaika na mfumo huu wa kisasa wa uwangaliaji. Eneo hili linaonyesha shamba lililopangika vizuri.

Maji yanatiririka kwenye mifereji mirefu mitatu iliyochimbwa shambani. Mabomba meusi yanatumika kuelekeza maji hayo kutoka kwenye bwawa ndogo la maji. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi kwa mbali kwenye shamba hilo.

Shamba hili ndogo lina mimea michanga ya mboga iliyopandwa kwa safu ikionyesha kilimo cha kisasa. Mifumo ya umwagiliaji wa matone imewekwa kando ya kila safu, ikiakikisha maji yanawafikia moja kwa moja. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na unyevunyevu.

Shamba kubwa lenye mimea midogo limepangwa kwa safu nadhifu. Mfumo wa umwgiliaji wa mtone unaonekana ukipitisha maji kwenye kila mimea. Udongo unaonekan kuwa wenye rotuba ukiashiria ukuaji mkubwa wa mazao. Kuna watu wachache wanaofanya kazi shambani kwa mbali.

Shamba kubwa limeandaliwa kwa kilimo na mifumo ya umwangiliaji wa matone imeenea kote. Mistari ya mabomba meusi imepangwa kwa utaratibu kwenye udongo wenye rangi nyekundu. Mbali kidogo miti michache inaonekana ikionyesha mazingira ya nusu ukame.

Shamba lina mimea ya kijani iliyopandwa kwa mistari mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kando ya mistari ya mimea. udongo unaonekana umefanyiwa kazi na umepandwa vizuri. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi kwa mbali.

Mabomba meusi ya umwagiliaji, yamewekwa kwenye arthi. Mimea ya kijani imepandwa kando ya mabomba hayo. Berries ndogo zinaonekana zikianza kukomaa kwenye mimea. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumiwa shambani.